Hiki ni kilimo maalum cha haidroponiki, kinahusisha vyakula mbalimbali kupandwa kwenye mabomba, ambayo yametobolewa matundu na kueka udongo. Vyakula hivi vinachomoza kwa kupitia nyaya hii na imewekwa ndani ya jumba maalum ambayo inaitwa Greenhouse .

Ni kilimo cha hydroponiki, uhusisha mimea na vyakula tofauti kupandwa kwenye mabomba ambayo yamepangwa. Mimea hivi yaweza kuwa kama vile mboga ambazo hupandwa kwenye mabomba yaliyojazwa mchanga kisha yananyunyiziwa maji.

Hii ni kilimo cha hydroponiki. Kuna vyakula mbali mbali ambavyo vimepandwa hapa, vyakula hivi ni mboga za spinachi. Kuna mabomba ambayo yamepangwa vyema kuunda arafu na kila bomba lina tundu ambapo mboga hizi zimepandwa. Kwa umbali kuna miti na tenki ambalo linatumika kusambaza maji yanayotumika katika shamba hili.

Hiki ni kilimo ambacho kinatumia mtindo wa hydroponiki . Mboga na mimea imepandwa katika mabomba. Mabomba haya yamejazwa udongo. Kuna matundu yaliyotobolewa ili mimea ikaweze kukua na kutoka ndani ya mabomba haya.

Tendo linaloendelea hapa ni kilimo. Wale waliofugwa ni kuku. Wao ni wanyama na wana rangi nyeupe. Katika foleni kumepangwa bidhaa zenye chakula cha kuku hawa. Kuna sehemu ambapo jua linapenyezea.

Hawa ni ng'ombe. Wao hutumika katika kutoa maziwa. Wamezuiliwa katika jengo ambalo limejengwa kwa kutumia mabati juu yake kwenye paa la milingoti ambayo imeundwa kwa chuma. Ng'ombe hawa wamesimama huku wakitazama.

Hapa ni shambani, kilimo kinachoendelezwa ni cha mandizi. Ndizi hizi zimenawiri na zinadhihirisha rangi ya kijani kibichi. Zimetenganishwa na sehemu nyingine ambayo imepaliliwa kwa kutumia neti ya samawati na nyasi.

Uwandani, kuna wahudumu tofauti tofauti ambao wanayapanga maua na kuyapakia. Kuna yule ambaye anasafisha sakafu. Wamevalia magwanda ya rangi ya kijani kibichi na rangi nyeupe. Wao wameangalia mahali wanakofanyia kazi.

Hapa ni shambani. Kuna trekta ambayo inalima shamba hili likiendeshwa na mwendeshaji. Mwenyeshamba amesimama kando huku akitazama kinachoendelea. Mbali katika shamba hili kuna miti mingi iliyopandwa ikipatikana katika laini moja.

Hiki ni kilimo cha kunyunyizia na mimea ambayo imepimwa na kupandwa kwa foleni. Ina rangi ya kijani kibichi, udongo ni wa rangi ya hudhurungi. Kuna kifaa kinachotumika kutumbukiza maji kila sehemu kwa kupiga mduara na kueneza maji.

Shamba hili linadhihirisha kilimo cha kunyunyizia maji. Shamba limelimwa. Kuna mabomba ya kunyunyizia maji, ambayo yameezekwa. Mabomba haya wameundwa kwa rangi nyeusi, ilhali shamba lenyewe lina ardhi inayodhihirisha rangi ya hudhurungi.

Hapa ni shambani. Shamba hili limetengenezwa na lii nadhifu. Hakuna kwepo yoyote. Kuna mabomba ambayo yanatumika kunyunyizia. Mabomba haya yamepangwa kwenye laini na kila laini na mabomba matatu yakielekea kule mbali. Kunao mti na tenge kule mbelepamoja na nyumba ambapo kuna miti mingi.